Kuna soksi kadhaa, ambazo zimetandazwa juu ya gunia na kuzingirwa na wavu waya. Kuna muuzaji ambaye ameketi chini na anaangalia sehemu kunakouzwa suruali na shati.

Kuna jumba la kifahari la maonyeshi ya magari kuna ukuta wa kioo na vigae vya rangi ya hudhurungi kampuni ya kwanza ya gari ni ya Mercedes Benz la pili ni la Lamborghini na zote zinaonekana kuwa ni za kifahari.

Kuna gari la kubeba magari ambalo lina rangi nyekundu na ni la kampuni ya Scania, limebeba magari kumi na linaendeshwa juu ya lami, kando yake kuna nyasi na miti na mandhari ni mchana.

Kuna picha ya familia, kuna mzee mmoja, mwanadada mmoja na mtoto mmoja wa jinsia ya kike. Mandishi yanayofuata ni pima ya afya, wanakuongoza hatua baada ya hatua. Tofuti yao ni ww.imana.co.ke.Wanapatikana fourth floor ,Krshina center , Westlands.

Kuna duka liitwalo DARLING, linalo uza viatu za jinsia zote, na ikona ukuta ya rangi ya zambarao. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya samawati, suruali ya rangi ya bluu bahari na amevaa sapatu.

Noti ni ya shilingi elfu moja ya Kenya, yenye namba tambulishi, BR6702179, na imeandikwa Banki Kuu, Central Bank of Kenya, Legal Tender for 1,000 Shilling, shilingi elfu moja tu, na kuna sanamu ya Mzee Jomo Kenyata na Jumba la KICC.

Kuna gurudumu za gari za rangi nyeusi ambazo zimepangwa kwa upamoja zikiangalia juu.

Noti la shillingi elfu moja lenye neno tagulizi FJ35701. Kuna picha ya rais na imeandikwa benki kuu ya Kenya. Centran Bank of Kenya, elfu moja tu. Nyuma kuna wanyama wa pori na mwonekano wa ndovu.

Hili ni duka la uuzaji wa magari mapya ambalo lina vigari vya rangi nyeupe, kutoa rangi nyeupe na gari ya rangi nyeupe. Magari yamepangwa katika upande wa kushoto na kulia na kuacha njia katikati inayoelekea duka.